Mashine maalumu ya kutolea pesa kutoka benki ya "Equity", ambayo ipo wazi na kwa juu kuna bango dogo, likieleza kwamba kadi za aina mbalimbali zinaruhusiwa, na huduma hii inapatikana kwa masaa ishirini na nne, na pia kuna skrini ndogo ikionyesha picha ya mwanaume akiwa na mtoto wake.

Eneo la ndani la benki ya Equity kuna ukuta mwekundu ambapo kunamatangazo manne kwenye karatasi nyeupe ikielezea huduma zinazopatikana kwenye benki hiyo. Kuna mteja mmoja mwanaume amesimama karibu na dawati refu akipata maelekezo kutoka kwa mfanyakazi wa benki hiyo

Tangazo la biashara, likimuonyesha binti aliyevaa fulana nyeupe na suruali ya jinzi, amesimama na mbele ya mashine maalumu yakutolea pesa kutoka banki ya "KCB",na kifaa hicho kina rangi ya kijivu na kwa juu kuna nembo ya banki hiyo.

Wanaume wawili wapo kwenye maongezi. Wa kushoto aliyevaa fulana nyekundu, ni mfanyakazi wa benki ya ABSA, na amevaa kitambulisho chake, huku mkononi ameshikilia madaftari. Na pembeni ni mteja wa benki hiyo aliyevaa suti, na yupo hapo kwa ajili ya kupokea huduma na kupata maelezo tofauti.

Jengo kubwa na pana ambalo hutumika kuonyeshea magari yanayouzwa, kuna mabango mawili yaliyoandikwa "Hyundai" ambalo ni jina la kampuni ya utengenezaji wa magari hayo na kwa ndani kuna magari makubwa kwa madogo yenye rangi nyeusi, bluu na kahawia.

Nje ya duka kubwa ambalo linalojihusisha na kuonyesha magari yanayouzwa, kuna watu wawili wanaokabidhiana karatasi kubwa, zenye mfano wa ufunguo ikiashiria kua mauzo yamekamilka na pembeni kuna gari dogo jeusi.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina rangi nyeupe na bluu, pamoja na picha ya ng'ombe na maandishi makubwa meupe na meusi. Na kuna sehemu kuu mbili, moja kwa ajili ya kukingia kinywaji hicho, na nyingine kwa ajili ya kufanyia malipo, na kuandika kiasi unachohitaji.

Duka la muuza maziwa ambalo liko wazi. Kwa nje ina rangi ya kijani na bluu pamoja na maandishi makubwa mekundu; kuna picha ya trei za mayai, mikate, ng'ombe na msichana mdogo. Na ndani ya duka hilo kuna mashine maalumu ya kuuzia kinywaji hicho.

Mashine maalum ya kuuzia maziwa yaliyo freshi kutoka kampuni ya Brookside. Inarangi ya bluu, picha ya ng'ombe pamoja na watoto wadogo walioshika glasi ya maziwa hayo. Kwenye moja ya mlango kuna sehemu ya kuandikia kiasi unachohitaji na kufanya malipo na sehemu nyingine kwajili ya kukingia kinywaji hicho.

Duka la muuza maziwa ambalo liko wazi. Lina bango la bluu lenye maandishi, pamoja na picha kubwa ya ng'ombe, na jaba iliyojaa maziwa, na kwa ndani kuna mashine maalumu ya kuuza kinywaji hicho yenye sehemu ya kukingia, na nyingine kwa ajili ya kufanyia malipo na kuandika kiasi unachokihitaji.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi imesimamishwa ndani ya chumba nakifaa hicho kina rangi nyeusi na nyeupe, na kwa juu kuna namba ya simu na anuani ya muuzaji anaitwa "MARKO" na pia kuna sehemu kuu mbili moja ya kufanyia malipo na nyingine ya kukingia kinywaji hicho.

Ndani ya duka la muuza maziwa, kuna mwnaume mmoja aliyevaa shati la bluu; ameshikilia kifaa cha umeme na pembeni yake kuna rafu zilizojaa chupa pamoja na pakiti ndogo za maziwa, ambayo yana ladha tofauti, baadhi ni nyeupe na mifuniko ya bluu huku nyingine ina rangi ya waridi.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa freshi, ambayo imefunguliwa mlango wake na kwa ndani kuna feni ndogo kwa ajili ya kupozea na chini kichumba kidogo kama boksi la chuma ambalo hutumika kama jokofu la kutunzia maziwa hayo, na kifaa hiki kikiwa kimesimamishwa eneo la je ya jengo.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana ya kijivu, amesimama pembeni ya mashine maalumu ya kuuziwa maziwa yaliyo freshi yenye rangi ya bluu, maandishi meusi na mekundu pamoja na picha kubwa ya ng'ombe na kuna sehemu kuu mbili, moja kwa ajili ya kukingia kinywaji hicho na nyingine kwa ajili ya kufanya malipo na kuandika kiasi unachokihitaji.

Duka la muuza maziwa, limefunguliwa milango yake yote miwili na lina ukuta wa rangi nyeupe na bluu. Na kwa juu kuna mabango mawili makubwa moja ikiwa na picha na nyingine ina maandishi, ikielezea vitu vinavyopatikana hapo, kama vile; maziwa freshi, mala ya mtindi na vyakula kama ugali, keki na mayai.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyofreshi; ina milango miwili, picha kubwa ya ng'ombe, maandishi mekundu, na rangi ya bluu na kijani, na kwa juu nambari za simu za wauzaji. Pia kuna mwanamke aliyegusa sehemu ya kubofya na kuna mwingine amegusa sehemu ya kukingia maziwa.

Kifaa maalumu cha kuuzia maziwa yaliyofreshi. Kina rangi ya kahawia, bluu na nyeupe na picha kubwa ya ng'ombe; pamoja na maandishi mekundu na ya khaki, na kwa juu kuna jina la watengenezaji wanaoitwa "H-TECH".

Duka la muuza maziwa lililoezekwa turubai la rangi ya njano na chungwa, lina ukuta mweupe. Ndani yake kuna mashine maalumu, ya kuuzia kinywaji hicho, yenye rangi ya bluu. Na kwa mbele kuna wateja wamepanga foleni, wakisubiria huduma hiyo.

Mwanamke mmoja, amesimama mbele ya duka linalo uza maziwa na vitafunio; lina geti kubwa lenye rangi ya kahawia na maandishi meupe, na ukutani kuna maandishi meusi ikiwa na jina la muuzaji pamoja na picha ya ng'ombe aliyechorwa, kikombe, jiaba na sahani iliyojaa chipsi.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina rangi ya bluu na nyeupe, na maandishi mekundu na bluu iliyokooza. Na kuna sehemu kwa ajili ya kubofya ili kuandika kiasi unachokihitaji na kufanya malipo, na kushoto kwake kwa kukingia maziwa ambapo kuna jagi dogo.

Jengo kubwa ambalo ni duka la muuza maziwa, lina ukuta wenye rangi ya buluu na nyeupe pamoja na maandishi makubwa ikiwemo jina la duka hilo linaitwa "Nyala". Pia kunamchoro wa glasi kubwa iliyo jaa maziwa na boksi, nakuna mageti makubwa yaliyofunguliwa na ndani kuna mashine maalumu.

Duka la muuza maziwa ambalo linaitwa Royal starrin, ambalo loko wazi na kwa nje limebandikwa karatasi ya bluu yenye picha mbalimbali kama; vile trei ya mayai na vifungashio vya maziwa tofauti tofauti na kwa ndani kuna mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ikiwa imesimamishwa kwa pembeni.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe na mlango wake una mzunguko wa mbao nyeusi ambao na kunasehemu kuu mbili kulia kwajili ya kubofya kwa ajili ya malipo na kushoto kwa ajili ya kukingia maziwa ambapo kuna mlango mdogo wa fedha.

Ndani ya duka lenye ukuta mweupe na madirisha ya bluu, kuna mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ina rangi ya bluu picha kubwa ya ng'ombe na glasi imejaa kinywaji hicho. Na kwa pembeni kuna rafu, imejaa bidhaa nyengine tofauti.

Mashine maalumu ya kisasa ambayo hutumika kwenye uuzaji wa maziwa, ina rangi ya bluu na nyeupe na maandishi mengi, na kuna sehemu kuu mbili, ya kulia ni kwa ajili ya kuandika kiasi unachohitaji na kufanya malipo, na kushoto palipo fungwa mlango mdogo kwa ajili ya kukingia kinywaji hicho.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo imezungushiwa mbao kwa ajili ya kuilinda. Pia, ina rangi ya bluu na maandishi meupe, na picha kubwa ya ng'ombe. Na kuna sehemu kuu mbili yenye mlango wa fedha kwa ajili ya kukingia kinywaji hicho, na pembeni yake kwa ajili ya kufanyia malipo, na kuandika kiasi unachokihitaji.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyofreshi yenye rangi nyeupe, bluu na kijani na kwa chini kuna mchoro wa ng'ombe. Pia kuna wateja wamepanga foleni wakisubiria huduma hiyo, huku mmoja wao akiwa tayari anakinga maziwa.

Duka la muuza maziwa ambalo liko wazi na lina maandishi ya bluu na mekundu kwa nje, na pia kuna mteja aliyesimama kwa nje akiwa amevalia vesti na suruali ya kahawia akisubiria huduma ya kupata maziwa.

Ndani ya chumba chenye ukuta mweupe kuna mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina rangi ya bluu pamoja na maandishi meupe, mekundu na meusi na picha kubwa ya ng'ombe. Na kuna sehemu kuu mbili; moja kukingia maziwa na nyingine, kufanyia malipo na kuandika kiasi unachokihitaji na kuna waya uliochomekwa ukutani.

Duka la muuza maziwa ambalo limefunguliwa mageti yake, na yana karatasi ya bluu yenye picha mbalimbali kama mtoto mdogo, ng'ombe, na jagi lililojaa kinywaji hicho. Na kwa ndani kuna mashine maalumu ya kuuzia maziwa, ambayo ina sehemu kwa ajili ya kukingia, na nyingine kwa ajili ya kufanyia malipo, na kwa chini kuna picha kubwa ya ng'ombe.

Mwanume mmoja aliyevaa shati jeupe anakinga maziwa, kutoka kwenye mashine maalumu ya kuuzia kinywaji hicho yenye rangi ya bluu na maandishi meupe, ambayo ina mpini mkubwa wa rangi ya kijivu na anatumia kikombe kidogo kukingia maziwa yake.

Duka la maziwa lenye rangi nyeupe na bluu, limefunguliwa dirisha lake, kwa pembeni kuna bango kubwa la tangazo lenye rangi nyeupe pamoja na picha kubwa ya dumu na jagi zilizojaa maziwa na kwa ndani kuna mashine maalumu ya kuuzia kinywaji hicho.

Mashine mbili maalumu kwaajili ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina rangi ya bluu maandishi meupe na meusi, moja ikiwa na picha ya glasi iliyo jaa kinywaji hicho nyingine ina picha ya ng'ombe ina sehemu kuu mbili mbili, moja ya kukingia maziwa hayo ambayo ina mlango mdogo wenye rangi ya fedha na nyingine kwaajili ya kuandikia kiasi unachokihitaji na kufanyia malipo.

Wanaume wawili, wamesimama mbele ya mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, yenye rangi ya bluu nyeupe na nyeusi na ina sehemu mbili mbili kila moja ikiwa na sehemu ya kukingia na kwaajili ya kufanyia malipo, na kwa juuu kuna karatasi ya matangazo kuonyesha kwamba sasahivi lita moja inapatikana kwa kiasi fulani, pia ikisisitiza kwamba unahitaji kulipa hela kabla ya kupata hiyo huduma.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa freshi, ambayo ina rangi bluu, maandishi meusi, na mekundu pamoja na picha kubwa ya ng'ombe mwenye mabaka meusi na meupe, na kuna sehemu kuu mbili, moja kwa ajili ya kubofya na kufanyia malipo na nyingine kwa ajili ya kukingia kinywaji hicho.

Duka la muuza maziwa linaloitwa ''tamu'', kwa juu lina bango kubwa jekundu lenye maandishi meupe na nambari za simu, na pia lina milango miwili ambayo ina picha mbalimbali kama vile mtoto mdogo akinywa maziwa na ng'ombe akiwa ameinama.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, yenye rangi ya bluu na maandishi meupe, na kuna picha kubwa ng'ombe. Na ina mlango umezungushiwa mbao nyeusi. Pia kuna sehemu kuu mbili, moja kwa ajili ya kukingia kinywaji hicho, na nyingine ya kubofya na kufanya malipo.

Mashine mbili maalumu za kuuzia maziwa yaliyo freshi, moja kutoka kwa "Pauline Mwangari" ambayo ina picha kubwa ya ng'ombe, na nyingine kutoka kwa "the Milk way" ambayo ina picha kubwa ya mtoto aliyeshikilia glasi ya kinywaji hicho. Na zote zina sehemu kuu mbili, ya kukingia maziwa na nyingine ya kuandikia kila unachokihitaji na kukifanya malipo.

Duka la muuza maziwa, ambapo kuna binti aliyevaa fulana ya kijivu na kofia nyeupe akiwa analipa pesa kwa muuzaji huyo, ambaye anamkabidhi chupa iliyojaa maziwa, binti huyo ameshikilia mfuko wa bluu kwa ajili ya kubebea mzigo wake.

Duka la muuza maziwa lenye rangi ya bluu, kijani, na kahawia iliyokoza na mistari meupe na pia kuna maandishi meupe ikiweno jina la muuzaji anayeitwa 'muiga' na kwa ndani kuna mtu amesimama karibu na kabati la mbao lenye vioo ambapo kuna bidhaa mbalimbali zimepagwa.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi ina rangi ya bluu pamoja na picha za ng'ombe na glasi na kwa juu kuna sehemu kuu mbili, moja kwa ajili ya kuandika kiasi ulichokihitaji na kufanya malipo na nyingine kwa ajili ya kulipia, na ukutani kuna karatsi nyeupe ikimuelezea mteja aje na chombo chake kwa ajili ya kubebea maziwa.

Ndani ya jengo kuna mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, inarangi ya kijani na bluu pamoja na maandishi makubwa meupe, kifaa hicho kina milango miwili na kwenye mlango mmoja kunasehemu ya kukingia kinywaji hicho, na nyingine ili kufanyia malipo na kuandika kiasi unachokihitaji, na kwa pembeni kuna mtungi mkubwa wa gesi.

Kwenye kona ya nyumba, kuna kibanda kidogo cha muuza maziwa, kilichojengwa kwa kutumia mbao nyeupe na kioo. Na kuna rangi ya bluu, nyeupe yenye maandishi makubwa, pamoja na picha ya mtoto mdogo akinywa maziwa, na nyingine ni mtu akiwa anakamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Pia kwa nje kuna viti vya plastiki vya kukalia.

Mashine kubwa maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, yenye rangi ya bluu. Ina milango miwili, na pia kuna maandishi mekundu na meusi, na picha kubwa ya ng'ombe na glasi iliyojaa kinywaji hicho. Vimesimamishwa kwenye eneo ambapo kwa chini kuna makaratasi yaliyotupwa.

Ndani ya duka lenye ukuta mweupe Kuna kifaa maalumu ambayo ni mashine ya kuuzia maziwa yaliyo freshi ina rangi ya bluu, maandishi meupe na picha kubwa ya ng'ombe na kwa juu kuna sehemu ya kufanyia malipo na nyingine kwa ajili kukingia maziwa, ambapo Kuna mlango mdogo wa fedha uliofungwa napembeni kuna ndoo ndogo nyeupe iliyobebwa juu ya stuli.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ina rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na maandishi mengi. Picha ya ng'ombe na mtoto mdogo anayekunywa kinywaji hicho. Kuna sehemu kuu mbili, moja kwa ajili ya kufanyia malipo, na kuandika kiasi unachokihitaji, na nyingine kwa ajili ya kukingia.

Eneo la nje ya duka kuna mashine maalumu ya kuuzia maziwa freshi, ina rangi ya bluu, na kwa nje kuna picha kubwa ya glasi iliyojaa maziwa pamoja na ng'ombe, na kuna sehemu kuu mbili moja ya kukingia kinywaji hicho ambacho kuna mlango, mdogo wa fedha na pembeni yake kwa ajili ya kufanyia malipo na kuandika kiasi unacho kihitaji.

Mwanamke mmoja, amesimama mbele ya duka la muuza maziwa lililo wazi. Ambalo kwa juu kuna maandishi meusi, geti la rangi ya khaki lenye maandishi meupe na kwa pembeni; picha ya ng'ombe, jaba, kikombe na sahani. Na anauza maziwa ya mala, freshi, mtindi, vitafunio na hata chai.

Mashine mbili maalumu zinazofanana za kuuzia maziwa yaliyo freshi, kila moja ikiwa na milango miwili na ina rangi ya bluu na kijani pamoja na maandishi makubwa meupe na meusi na picha kubwa ya ng'ombe na vifaa hivyo vimesimamishwa ndani ya chumba kikubwa chenye ukuta mweupe.

Eneo la mfanya biashara la samani ambapo kuna vitu mbalimbali kama vile makatabi yenye miundo toifauti, milango, seti za masofa zenye rangi mpauko, kijivu na kijani iliyokoza na pia kuna magodoro na viti cha plastiki vyote hivi vinauza.

Bidhaa tofauti za samani kama vile seti za makochi yenye rangi ya bluu bahari na nyingine ni kama kijani iliyokoza ikiwa na mito yake, meza zenye stuli zake pamoja na kabati yenye rangi wa waridi na zimewekwa katika eneo la wazi kwa ajili kuwaonesha wateja na kuwauzia.

Fundi seremala aliyevalia Vazi lenye rangi ya bluu iliyokoza yupo kwenye eneo lake la biashara, akiwa ana landa mbao kwa kutumia vifaa maalumu, ambazo hutumika kutengeneza aina mbalimbali za samani kama vile vitanda, viti na makabati.

Kwenye eneo la mfanyabiashara wa bidhaa za samani, kuna meza kubwa ya kulia chakula iliyo kwenye muundo wa duara ikiwa na viti vyake sita vilivyozunguka. Na kwa pembeni kuna viti vengine vya aina mbalimbali; na bidhaa hizi zipo tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Ndani ya duka la muuza samani, kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kama vile, seti za makochi ya sofa yenye rangi ya bluu, viti vya kukalia vyenye rangi hiyohiyo, kitanda kikubwa, kabati pamoja na sturi tatu zilizounganika na ziko hapo kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo la mfanyabiashara wa bidhaa za samani. Kuna vitanda vingi vilivyopangwa, vimetengenezwa kwa chuma huku vingine kwa mbao. Baadhi zina rangi nyeupe huku nyingine ni nyeusi na kahawia, na vimepangwa hapo kwa ajili ya maonyesho na kuwavutia wateja kuja kuvinunua.

Eneo la biashara ambapo anauza bidha mbalimbali za samani. Kuna viti vilivyochongwa vya mbao, ambavyo vina muundo wa kubembea kwa chini. Na kwa nyuma kuna kifaa kingine mfano wa kabati ama kitanda.

Ndani ya jango la biashara kuna mafundi seremala wawili ambapo mmoja wao anaranda mbao kwa kutumia mashine maalumu, ambapo badae hutumika kutengenezea dhamani kama vile makabati na madirisha ambayo yapo kwa nyuma.

Eneo la ndani la duka la muuza samani, ambapo lina bidhaa mbalimbali, kama vile makabati, vitanda vya dabo deka, makochi yaliyotengenezwa kwa sofa na mbao, na pia kuna mapambo mengine kama vile, maua ya kuweka kwenye stuli.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa na mbao, na hakina godoro kimewekwa kwenye eneo la uwazi, ambao lina miti mingi iliyozunguka kama uzio, na kitanda hichi kinauzwa. Kwa pembeni kuna bodaboda mbili zilizoegeshwa.

Eneo la ndani la jengo ambapo kumepangwa bidhaa mbalimbali za samani kwaajili ya maonyesho ili kuwavutia wateja, moja ni kabati kubwa la kutunzia vyombo na lingine ni meza ya kulia chakula yenye viti sita na hii ni kwaajili ya kuwavutia wateja ili waweze kupendezwa na kutaka kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani la duka la muuza samani ambapo kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa, kama vile; seti za masofa yenye rangi ya kijivu na nyeusi ikiwa na meza yake, pamoja na urembo mbalimbali kama vile taa na mapambo ya ukutani.

Eneo la ndani la biashara, ambapo wanauza bidhaa mbalimbali za samani. Na vitu hivyo ni kama vile: stuli fupi zenye rangi nyeupe na kahawia, seti za makochi za rangi nyeusi, dhahabu, na kijivu iliyokooza, pamoja na vitanda vikubwa; na pia kuna mwanaume aliyevaa sweta nyekundu amesimama.

Eneo la wazi la biashara, kuna mafundi selemala wawili, mmoja anaranda mbao kwa kutumia kifaa maalumu, huku mwingine anakata ili kuziandaa kabla utengenezaji wa bidhaa tofauti za samani, kama vile kabati ambalo liko kwa nyuma.

Eneo la mfanyabiashara wa bidhaa za samani ambapo amepanga vitu mbalimbali kama vile; seti mbili zenye meza fupi na sturi nne nne, pamoja na kitanda kikubwa cha mbao kisichokuwa na godoro.

Mafundi seremala wawili wakiwa kwenye shughuli ya kuranda mbao kwa ajili ya kuzianda kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa mbali mbali za thamani kama vile; makabati, vitanda na viti na nyuma yao kukiwa na jengo kubwa lenye rangi ya chungwa.

Kwenye eneo la wafanyabiashara wa samani, ambapo yamejengwa kwa kutumia bati na kwa turubai dogo. Kuna bidhaa mbalimbali zimewekwa nje kwa ajili ya maonyesho, kama vile: kitanda cha dabo deka, kitanda kingine chenye stuli mbili, pamoja na godoro yake.

Eneo la duka la kuuza dhamani ambapo kuna bidhaa mbalimbali kama vile masofa yenye rangi ya kahawia na meza yako vitanda vikubwa venye magodoro meupe pamoja na meza na viti kwaajili ya kulia chakula.

Eneo la biashara la muuza samani, ambapo kuna meza ndefu mfumo wa kabati uliotengezwa na mbao, na kwa pembeni kuna bidhaa nyingine za samani na zimewekwa hapo kwenye eneo la uwazi kwa ajili ya kuonyesha wateja ili waje kununua.

Sehemu ya ndani ya jengo la mabati kuna mafundi seremala wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wanaranda mbao huku wasichana wawili wanaangalia zoezi hilo, na mbao hizi hutumika kutengeneza bidhaa mbalimbali za samani kama vile makabati.

Eneo la ndani la hoteli ambapo kuna ukuta na nguzo za bluu na dari lake ni jeupe, na kwa chini kuna masofa meupe yenye mito mizuri mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe, na meza iliyojaaa vitabu vya aina mbalimbali kwaajili ya wageni kujisomea wanaposubiria huduma.

Eneo la ndani la duka la mtaani ambapo kuna bidhaa mbalimbali zizouzwa na zimepangiliwa vizuri kama vile nyanya, karoti, vitunguu swaumu, matango, mboga mbalimbali za majani na pia kuna wateja wamekuja kufanya manunuzi.

Eneo la biashara lililopo ndani ya jengo ambalo liko ndani ya soko. Wanajihusisha na uuzaji wa vyombo vya aina mbalimbali vya majumbani kama vile vikaangio, ambavyo vimetunzwa kwenye maboksi yenye rangi nyeusi na nyeupe. Na kuna wauzaji wawili wakiwa wanamuelezea jambo mteja wao ambaye ni mwanamke.

Eneo la biashara ndani ya jengo lililopo sokoni ambapo wanajihusisha na uuzaji wa bidhaa tofauti kama vile: magauni ya kitenge yaliyotundikwa ukutani, viatu vya ngozi vilivyowekwa juu ya meza na vingine ukutani.

Eneo la sokoni ambapo kuna wafanya biashara wadogo wadogo wa bidhaa za chakula, moja wapo huyu ni mwanamke aliyeketi chini ya kibanda ambapo anabidhaa zake tofauti kama vile; vitunguu maji, nyanya, mboga za majani, vitunguu swaumu, viazi mviringo na tangawizi pembeni yake amesimama binti aliyevaa fulana nyeupe.

Eneo la sokoni ambapo kuna wanfanyabiashara wadogo wadogo wengi waliopanga bidhaa zao mbalimbali za chakula kama vile vitunguu maji, karoti na matunda kwa ajili ya kuwauzia wateja wao na mmoja wao ameketi aliyevaa fulana nyeupe.

Eneo la ndani la soko, ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadodgowadogo wanaouza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile nyanya, pilipili, vitunguu swaumu, limao na viazi mviringo. Pia kuna nafaka ambazo zimefungwa kwenye vifungashio vya plastiki.

Wanawake watatu ambao ni wafanyabiasahara wadogowadogo wa sokoni, wameketi kwenye eneo lao la biashara huku wamepangilia mazao ya nyanya kwenye vidadi na makreti, kwa aajili ya kuwauzia wateja. Na mmoja wao tayari anamhudumia mteja wake ambaye ni mwanaume, ambaye ameshikilia mfuko.

Ndani ya soko kubwa, kuna wafanyabiashara wadogowadogo ambao wamepanga bidhaa zao kwa chini kama vile; nyanya kwenye mafungu pamoja na vitunguu maji na wengi wao wameketi karibu na viroba vilivyojaa mazao hayo.

Eneo la biashara lililopo sokoni ambapo wanauza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile matunda ya ndizi, matikiti maji, machungwa na maepo yamepangiliwa vizuri chini ya kibanda kilichoezekwa na turubai kwa juu na pia kuna wateja waliokuja kwa pembeni ili kufanya manunuzi.

Mitaa ya sokoni ambapo kuna wafanyabiashara wadogowadogo, waliopanga bidhaa zao mbalimbali kwenye ndoo, juu ya vibakuli na hata vikapu. Mmoja wao akiwa amevalia fulana nyeupe na kofia kubwa.

Mitaa ya sokoni, kuna genge moja lililojaa matunda ya aina mbalimbali na miamvuli miwili yenye rangi nyekundu, na matunda hayo ni kama vile matikiti maji, ndizi, na maepo. Na pia kuna wateja waliokuwa hapo kwa ajili ya kufanya manunuzi na kwa chini, kuna kreti zenye rangi tofauti.

Ndani ya soko kuna eneo ambapo wafanyabishara wadogo wadogo wanaojihusisha na uuzaji wa vyakula vya aina mbalimbali kama vile: matunda ya ndizi, maembe, mananasi pamoja na vitunguu maji na baadhi yao wana mizani kwa ajili kupimia.

Eneo la biashara ambalo lipo ndani ya jengo lililopo sokoni, na wanajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za vipodozi, ndani yake kuna mwanamke ambaye ni muuzaji wa vitu hivyo, na kwa nje kuna wateja wengi wamekuja kuangalia na kufanya manunuzi.

Wafanyabiashara wadogowadogo wameegesha matoroli yao mawili karibu na barabara lami iliyopo sokoni. Moja imebeba nafaka zilizopo kwenye ndoo na kisado na mifuko ya plastiki, huku nyingine ina mazao mbalimbali kama vile kabichi, karoti, pilipili hoho na matango.

Ndani ya ofisi ya platinamu inayojihusisha na utoaji wa mikopo midogo midogo, kwa watu binafsi na hata wafanyabiashara wadogowadogo, kuna mwanamke mmoja aliye vaa mavazi ya bluu ameketi huku anaangalia tarakilishi akiendelea na shughuli zake.

Eneo la ndani la moja ya maduka yaliyopo kwenye jengo kubwa, kuna nguo mbalimbali za kiume zinazouzwa, kama vile suruali za vitambaa, zilizotundikwa kwenye chuma, na kwa pembeni kuna meza pana ya mbao iliyojazwa mashati ya aina mbalimbali na rangi ya utofauti. Na kwa juu kuna kibao chekundu kilichoandikwa kwamba mashati hayo yanauzwa kwa punguzo la asilimia hamsini na tano.

Ndani ya moja ya maduka yaliyoko kwenye jengo kubwa kuna bidhaa mbali mbali za wanaume zinazouzwa kama vile nguo na viatu, vimepangiliwa vizuri baadhi kwenye rafu nyingine juu ya meza huku nyingine zikiwa zimetundikwa na henga kwenye vyuma.

Eneo la ndani la moja ya maduka yaliyoko kwenye jengo kubwa. Wanajihusisha na uuzaji wa nguo mbalimbali za kiume kama vile: fulana, bukta, mashati, suruali na makoti ya suti, pia kuna vinyago vitatu vilivyovalishwa sampuli ya nguo hizo.

Eneo la ndani ambalo lipo ndani ya jengo kubwa na wanauza nguo za aina mbalimbali, baadhi zimetundikwa kwenye heng'a ambazo zimening'inizwa kwenye vyuma, huku nyingine ambayo ni mashati ya drafti, yamepangiliwa vizuri kwenye meza ambapo kuna bango kubwa kuonyesha kwamba nguo zinauzwa kwa punguzo la asilimia harobaini.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye maduka mengi ambayo yanauza bidhaa mbalimbali na mojawapo lina milango ya vioo na kwa ndani wanauza nguo za aina mbalimbali zenye rangi mchanganyiko kama vile masweta ambayo yametundikwa kwenye vyuma.

Eneo la ndani ya moja ya maduka yaliyopo kwenye jengo kubwa, ambapo wanauza bidhaa mbalimbali kama vile mabegi makubwa na mikoba, vilivyotundikwa kwenye ukuta pamoja na viatu vilivyopangwa kwenye maboksi, pia kuna wateja ambao wamekuja kufanya manunuzi.

Ndani ya moja ya maduka yaliyopo kwenye jengo kubwa, ambapo kuna viatu vya watoto wadogo venye rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na waridi vinavyotundikwa kwenye henga zilizoning'ing'izwa kwenye vyuma vyeusi.

Eneo la ndani la moja ya maduka kwenye jengo kubwa ambao wanajihusisha na uuzaji wa nguo mbalimbali za kiume kama vile mashati yenye mikono mirefu na mifupi, yakutundikwa na henga kwenye vyuma, mashati mengine yamefungwa vizuri kwenye mifuko yao ya plastiki pia kuna suruali zilizotundikwa kwenye heng'a.

Ndani ya duka kubwa ambapo mteja ana uhuru wa kujichagulia bidhaa, mdada mmoja akaiwa amesimama karibu na rafu pana ikiwa imejaza bidhaa mbalimbali huku akiwa ameshikilia moja wapo akisoma maelezo yake na kwa mbele kitoroli kwa ajili ya kuwekea vitu.

Eneo la ndani la duka ambapo mteja ana uhuru wa kujichagulia bidhaa anazotaka, kuna rafu pana yenye rangi nyeupe ambayo imejazwa bidhaa mbalimbali kutoka makampuni ya China na yapo kwenye vifungashio tofauti kama chupa, vifuko vya plastiki na makopo.

Moja ya rafu pana iliyopo kwenye duka kubwa, ambapo kumejaa bidhaa mbalimbali za vitafunio kutoka makampuni tofauti, kama vile biskuti ambazo zipo kwenye maboksi yenye rangi mchanganyiko na kwa pembeni vitafunio vingine kwenye mifuko ya plastiki.

Eneo la ndani la duka kubwa ambapo mteja ana uhuru wa kujichagulia na kujibebea bidhaa mwenyewe. Kuna bidhaa mbalimbali kutoka makampuni tofauti na zimepangwa kwenye rafu pana, kama vile: sabuni za maji kwa ajili ya kufanyia usafi chooni au sakafuni, pamoja na mifagio na vizoleo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, kuna rafu pana ya kijani iliyojaa bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama vile matunda ya ndizi na mananasi, nafaka zilizoko kwenye makontena na nyingine zimefunagashiwa kwenye mifuko ya plastiki kama vile korosho.

Ndani ya duka kubwa kuna sehemu ambapo wanauza vyakula vya aina mbalimbali, na vimewekwa ndani ya makontena makubwa yaliyozungushiwa gunia la kaki, na juu yake kuna mfuniko wa kioo pamoja na vijiko vyenye rangi nyeupe kwa ajili ya kuchotea.

Eneo la ndani la duka kubwa, ambapo mteja anayekuja hujichagulia bidhaa mwenyewe na kuziweka kwenye matoroli madogo. kuna bidhaa za aina mbalimbali, kama vile; vyakula, vifaa vya nyumbani na vipodozi, ambazo zimepangwa kwenye makabati na rafu.

Eneo la ndani la duka kubwa, ambapo wateja wanaokuja hujichagulia bidhaa wenyewe, kuna rafu pana iliyojaa bidhaa mbalimbali za chakula kama vile tambi, kutoka kwenye kampuni ya "Indomini" na makampuni mengine, na kwa mbele kuna jokofu kwa ajili ya kuhifadhi vyakula vya kuganda.

Eneo la ndani ya duka kubwa ambapo mteja anauhuru wa kujichagulia mwenyewe, na rafu pana zilizojaa bidhaa kama vile juisi za kwenye machupa na maboksi pamoja na vyombo mbalimbali vya plastiki.